Njia ya malipo ya kidigitali ni njia haraka, rahisi na ya ufanisi inayompa mtu nafasi ya kufanya huduma za kibenki ikiwemo malipo akiwa mahali popote na kwa wakati wowote, kwa kutumia simu ya mkononi.

Mfumo wa manunuzi, unaotumia kifaa kinachojiendesha, kinacho ruhusu na kumpa urahisi mnunuzi, kupata bidhaa ya maziwa kwa urahisi, uharaka, ubora na ufanisi bila kukutana na muuzaji.

Mfumo wa masoko wa kielektroniki, unaotumia kifaa kinachojiendesha, kinachoruhusu na kuwapa wanunuzi nafasi ya kupata bidhaa aina ya maziwa kwa urahisi ,uharaka na ubora, kwa kutumia njia ya kujihudumia.

Mwanamke amevaa koti jeupe, amesimama ndani ya duka akimuhudumia mteja maziwa anayoyamimina ndani ya jagi lililopo juu ya meza, linalosubiriwa na mteja , aliesimama nje ya duka.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeupe amesimama ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali, ambazo ni maziwa na jibini na zinatokana na mnyama anayefugwa aina ya ng'ombe. Pia kuna aina nyingine za bidhaa ambazo ni mayai na mikate.

Wanawake wawili wenye furaha waliovaa mashati myeupe yenye kola za pinki, wamesimama eneo la mapokezi wakimpokea mwanaume anayeandika kwenye daftari la wageni.

Soko la vyakula na nafaka nchini nigeria, lina aina mbalimbali ya vyakula na vitoweo ambavyo ni samaki, mchele, nyanya, matango, ndizi, mbogamboga pamoja na nazi.

Bidhaa za aina mbalimbali; viatu vya rangi na aina tofauti, mikanda na vinginevyo vilivyoning'inizwa ili kuweza kuwavutia wateja wanaopita na wanaoingia ndani ya duka.

Soko la vyakula limesheheni vitu na watu mbalimbali wanaume, wanawake na watoto, wameketi kwenye meza zao, wakiuza vyakula vya aina tofauti tofauti ambavyo ni nyanya, ndizi, vitunguu, maparachichi, mabiringanya na mboga za majani.

Duka la nguo za kike na za kiume liliobeba aina mbalimbali ya mavazi ambayo ni: mashati, sketi, suruali, magauni, makoti, pamoja na mikoba ya kike.